Ndani ya chumba cha darasa kuna watu waliosimama, mmoja wao amevaa koti lenye rangi nyeupe, huku ameshika mswaki ambao ameuelekeza kwenye kifani cha mdomo kilichoshikwa na mwanafunzi aliyevaa nguo yenye rangi ya kijani.

Madaktari wawili wanaotoa huduma ya afya ya meno, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyefungua mdomo wake. Madaktari hawa wamevaa barakoa na glavu mikononi mwao.

Moja ya chumba katika hospitali kukiwa na daktari anayetoa huduma ya meno, amevaa vifaa usoni kinachomulika mgonjwa wake aliyelala huku amefungua mdomo. Daktari huyu ameingiza mkono kinywani kwake akiendelea kumfanyia uchunguzi.

Mtoa huduma ya afya ya meno aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, glavzi za pinki ameshika kifaani cha taya kilicho na meno, mkono mwingine ameshika kifaa kilicho mfano wa sindano, akikielekeza kwenye taya hili lililo na meno.

Meno ya bandia yaliyopangwa vizuri, huku kukiwa na mkono wa mtu uliovaa glavzi umeshika moja ya meno hayo na kuliweka karibu na mdomo wa mtu ulio wazi.

Tenki kubwa lenye rangi nyeusi likiwa limetumika kuhifadhia maji yaliyosafi, pembeni yake kuna mtu anaechota toka kwenye tenki hilo akiwa na madumu mawili meupe na pembeni kuna tolori linalotumika kubebea maji hayo.

Mkulima akiwa shambani, huku akiwa anaweka mbolea ya asili inaweza kuwa ya samadi au mboji, aina hii ya mbolea ni rafiki kwa mazingira kwa haiharibu udongo wala kuongeza sumu.

Vyombo vyenye rangi nyekundu na fedha vinavyotumika hospitalini kuhifadhia vifaa mbalimbali, ili kuvifanya viwe katika hali ya usalama na safi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya utabibu.

Ndani ya chumba, kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika hospitali, kama vile vitanda vyenye rangi ya bluu na nyeupe, makabati madogo ya bluu na meupe, pia na mashine mbalimbali. Yupo mtu alievaa koti dogo jeupe kiwa ameshika moja ya kitanda.

Moja ya sehemu katika hospitali, kukiwa na kitanda kilicho na godoro lenye rangi nyeusi, kikiwa kimefungwa kwenye stendi ya chuma, pembeni yake kuna mlango wenye rangi ya bluu na karatasi zinazotoa maelezo zilizobandikwa ukutani.

Sehemu ya nje ya jengo la hospitali, kukiwa na viti na watu waliokaa wengine wakiwa wamesimama. Pia yapo magari maalumu kwa ajili ya kubebea wagonjwa, yenye rangi nyeupe, ufito mwekundu na maandishi ya bluu.

Moja ya chumba katika hospitali kukiwa na mtu ndani yake aliyevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe na glovu mkononi, kuta za chumba hiki zimepakwa rangi ya bluu na kuna taa inayowaka ili kukifanya chumba hiki kiwe na mwanga.

Moja ya wodi katika hospitali, kukiwa na vitanda vilivyotandikwa mashuka meupe, watoto wakiwa wamekaa juu yake, kuna daktari aliyeinama, amevaa koti jeupe, barakoa, pia ametundika mashine ya kupimia kwenye shingo yake, mikononi akiwa ameshika faili, akimuangalia mtoto mmoja wapo aliekaa kitandani.

Chumba chenye rangi nyeupe kukiwa na shelfu lililopangwa vitabu ,mbele yake kukiwa na daktari alievalia koti lenye rangi nyeupe, na shingoni kukiwa kumeninginizwa mashine ya kupimia . Mbele yake Kuna tarakirishi mpakato iliyojuu ya meza ambayo anaitumia .

Sehemu ya chumba katika hospitali, kinachojishughulisha na upasuaji, kukiwa na mashine za aina mbalimbali, na madaktari waliovalia nguo zenye rangi ya bluu na barakoa, wakiendelea kumuhudumia mgonjwa waliyemzunguka.

Moja ya sehemu katika hospitali, kukiwa na mtu aliesimama amevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe, nyuma yake kukiwa na ukuta uliopakwa rangi nyeupe na ufito wa kahawia.

Mtoa huduma za afya aliyesimama huku akiwa amevaa sare yenye rangi ya bluu, iliyo na maandishi meusi kwenye shati na suruali, pia amechomeka peni kwenye mfuko wa shati lake. Nyuma yake kuna ukuta uliyopakwa rangi nyeupe.

Ndani ya chumba kukiwa na mtoa huduma za afya alievaa koti lenye rangi nyeupe, kitambulisho na glavu akiwa ameshika mkono akimfuta mgonjwa. Pia yupo mwingine aliyeshika vidonge akimpa mgonjwa, juu ya meza kuna maboksi yaliyo na vifaa tiba pamoja na dawa.

Moja ya eneo katika hospitali kukiwa na mtoto aliyevalishwa mfuko na kuning'inizwa kwenye mizani ilikupima uzito wake, nyuma yake kwenye ukuta kumebandikwa karatasi iliyo na picha pamoja na maelezo yanayo onyesha huduma zinazotolewa kwa watoto eneo hilo.

Eneo la hospitali linalotoa huduma za watoto kukiwa na akina mama walio beba watoto wao kwa ajili ya kuwapima, pembeni kunamtoa huduma za afya alievaa koti lenye rangi ya bluu na barakoa huku akiwa anampima mtoto uzito.

Sehemu ya hospitali, ndani ya wodi ya watoto, kukiwa na akina mama wawili. Mmoja amekaa kitandani huku akiwa amemshika mtoto aliye mfunika vizuri. Mbele yake kuna mama mwengine aliyeinama, akikusanya nguo zilizoko juu ya kitanda.

Chumba kimoja wapo katika hospitali kukiwa na mtoto mchanga alielazwa ndani ya ikubeta, huku kukiwa na nesi akiendelea kumuhudumia mtoto huyo. Pia Kuna mashine nyingine ndani ya chumba hicho ambazo zinatumika kuwahudumia watoto wanaolazwa katika chumba hicho .

Ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mabati, kukiwa na watoto ndani yake, waliovaa masweta yenye rangi nyekundu, kaptula za bluu. Pia kuna watoa huduma za afya, wakiendelea kuwapa watoto chanjo.

Watoa huduma ya afya, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti akiandika, mwingine amevaa aproni yenye rangi nyeupe akiwa anamchoma mtu sindano ya chanjo, aliyekaa kwenye kiti chenye rangi nyeusi.

Dawa za asili zilizotokana na mimea, zimewekwa ndani ya mabakuli, pia kuna kiganja cha mkono kilicho na baadhi ya dawa hizo, ambazo hutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa zenye mifuniko ya bluu ndani yake kukiwa na kimiminika ambacho ni dawa ya asili, zinazotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, pia zimezungushiwa karatasi nyeupe iliyo na maandishi yanayoonyesha jina la dawa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo ya asili.

Dawa za asili, zinazotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, zikiwa zimewekwa ndani ya vifungashio, mfano kwenye maboksi na mifuko yenye rangi mbalimbali. Pia kuna ndizi mbivu, nanasi na mauwaridi.

Moja ya mimea ambayo hutumika kama dawa ya asili, ikiwa imewekwa ndani ya glasi, dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa iliyo na kimiminika ndani yake; huku imezunguushiwa karatasi, iliyo na maandishi inayoonyesha matumizi ya kimiminika hicho. Pembeni yake kuna limao lililokatwa, vitunguu viwili, kimoja kikiwa kimesha katwa. Vitu vyote hivi hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Bango kubwa lililo na rangi ya kijani na njano kukiwa na mchoro wa boksi ulio na picha zenye matunda yanayotokana na mimea iliyotumika kutengenezea dawa ya asili iliyomo ndani ya boksi hilo, pia katika bango hili kuna maandashi yanayoonyesha ugonjwa unaotibiwa na dawa hiyo ya asili iliyo kwenye boksi.